picha hili linaonyesha watu moja ,mbili ,tatu, nne. Inaonyesha watu nne ambao wako katika mahali pa kununulia maziwa ,inaonekana majamaa wawili wamesimama mlangoni.....